Moja ya kifaa cha umeme inayoitwa transfoma inayotumika kuchuja nishati kabla haijatoka na kuelekea kwa jamii. Imewekwa imara juu ya nguzo mbili.

Nguzo za umeme zimewekwa katikati ya makazi ya watu, huku nyaya zake zikienda uelekeo tofautitofauti, kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii, hasa maeneo ya viwandani kunakozalishwa bidhaa mbalimbali za chakula.

Nguzo mbili refu za umeme zimesimamishwa na juu yake vipo vifaa mbalimbali ikiwemo transfoma, ambayo hutumika kuchuja nishati kabla haijatoka kuelekea kwa wanajamii na kuleta madhara mbalimbali, kama vile kuunguza nyumba na vitu vya ndani.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa kando na makazi ya watu; juu yake limewekwa tangazo ambalo linamaanisha ni hatari kwa mtu yeyote kusogelea, kupita, au kuketi karibu; kutahatarisha maisha yake na wale wote alioongozana nao.

Taa za barabarani ambazo hutumika kama alama za kuwaelekeza watu, na sasa mojawapo imewaka ikiashiria ni salama kwa watembea kwa miguu wote kuvuka na kuelekea upande wa pili.

Moja ya usafiri wa nchi kavu aina ya treni ikiwa katika upya wake na rangi nzuri za kupendeza, imeanza safari za kutoka mjini na kuelekea mikoa ya jirani hasa ambayo ina vijiji vingi.

Mwanaume anayefanya biashara ya usafirishaji kwa kutumia bodaboda, tayari amempata mteja ambaye yuko barabarani akimuendesha kwa umakini; ili kuhakikisha anamfikisha salama eneo ambalo wamekubaliana.

Mwanaume mjasiriamali mdogo aliye jiajiri kwa kutumia chombo chake cha usafiri aina ya bodaboda, amebeba kifurushi kutoka sehemu moja kupeleka eneo lingine ambalo amekubaliana yeye na mteja wake ili aweze kuapata malipo yake.

Vijana wa kiume ambao wameajiriwa kufanya kazi ya ujenzi wa njia ya mwendokasi, wakiwa wamechoka na sasa wameketi ili kupumzika kidogo kabla ya kurudi tena na kuendelea na kazi.

Wafanyakazi wanaojenga barabara kwa kiwango cha lami wakiwa, kazini huku moja ya gari kubwa ambazo hutumika kwa ajili ya, kubeba malighafi wanazozitumia ikiwa imeegeshwa kando kuwasubiria wamalize na kurejea ofisini.

Barabara ambayo ilikuwa kwenye ujenzi wa kiwango cha lami, tayari imekamilika na inavutia sana. Huku gari iliyokuwa inatumika kubebea malighafi ikiwa imeegeshwa pembeni, na wananchi wanatembea pembeni kuelekea kwenye shughuli zao za kila siku.

Gari ndogo inayotumika kwenye usafiri wa nchi kavu, imeegeshwa kwenye barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, ambayo wateja utuma maombi yao kwa kutumia simu janja na baadae usafiri huu huwafata popote walipo.

Vifungashio ambavyo vimewekwa taka ngumu kutoka hospitalini kama vile karatasi nyingi, na sasa zimefungwa na kuwekwa nje ili gari inapopita, iweze kuzikusanya na kuzipeleka jalalani ambapo zitachomwa.

Takataka nyingi ambazo zimetupwa katika eneo lisilo rasmi, sasa inakusanywa na kuwekwa ndani ya mifuko. Na safari ya kwenda jalalani kuanza na kuyaacha mazingira safi na salama na rafiki kwa kila anayeishi au kupita.

Kando ya ukuta wa nyumba yenye makazi ya watu zimetolewa taka zilizohifadhiwa kwenye vyombo maalumu. Siku ambayo gari inapita huzikusanya na kuzipeleka jalalani, ambapo huozeshwa na baadaye huwa samadi inayotumika kustawisha mazao mbalimbali, hasa ya biashara.

Tanki ambalo linatumika kuhifadhia maji safi na salama, ambayo hutumika nyakati ambazo yamekatika bombani. Kando zimewekwa takataka nyingi ambazo zimetoka maeneo mbalimbali, zikisubiria gari iweze kupita, kuzibeba na kuelekea jalalani.

Vifaa viwili ambavyo hutumika kuhifadhia taka ngumu, mojawapo ikiwa na mfuko uloitengenezwa kwa plastiki; tayari vyote vimejaa na vinasubiria gari ipite na kubeba kuelekea eneo rasmi liliotengwa la jalalani.

Umati wa wanaume kwa wanawake, wamejaa eneo la jalalani baada ya gari iliyotoka mtaani kuzibeba takataka; ikiwasili ili kuzimwaga waendelee kupekua, na baadae kuzipata chupa za maji na za soda kwenda kuziuza kiwandani na kujipatia fedha za kujikimu na maisha yao ya kila siku.

Chombo ambacho hutumika kuhifadhia taka ngumu, kimewekwa nje ambapo kimejaa kupitiliza, huku nyingine zimeanguka chini zikiwa zinavutia nzi watakaojaa na kuhatarisha magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu.

Mwanamke mpambanaji na mjasiliamali, yupo jalalani akiendelea kuchimbua kwenye uchafu. Ili apate chupa za plastiki ambazo ni za soda au maji, na baadae kwenda kuziuza kiwandani kuchakatwa na kurejeshwa tena mtaani zikiwa mpya.

Takataka za plastiki ambazo zinachomwa eneo lisilo rasmi, zikitoa moshi mzito ambao unasambaa maeneo mbalimbali yenye makazi ya watu, na kuhatarisha afya zao hasa kuleta ugonjwa wa kifua kikuu.

Vifurushi viwili ambavyo ndani yake zimehifadhiwa taka ngumu, zimefungwa vizuri ili kutolewa nje na kuwekwa kando ya barabara, gari inapopita iweze kuzichukua na kwenda kuzimwaga jalalani.

Nyuma ya ukuta ambao mbele kuna makazi ya watu tofautitofauti, zimetupwa takataka nyingi ambazo zimesambaa; zikizshiria kuleta magonjwa mbalimbali hasa kwa wote wanoishi, kupita au kufanya shughuli zao.

Vijana wa kiume waliojitolea kuhakikisha mazingira yanakuwa safi, salama na rafiki kwenye mitaa mbalimbali wakiendelea kufanya usafi wakitumia vifaa tofauti kama vile chepe kuzoa na kuweka kwenye mifuko taka zote wanazozikusanya.

Nje ya makazi ya watu vimewekwa viroba vingi vilivyojaa chupa za plastiki, ambazo wajasiriamali wadogo huzunguka mitaani kuzikusanya, ili zifikie mzigo mkubwa na mteja wa jumla kuja kuzinunua na kuzipeleka kiwandani.

Gari makubwa ambayo inapita mtaani kila wakati na kuzikusanya takataka ambazo wakazi wametoa na kuziweka kando ya barabara, na baadaye kuanza safari ya kuzipeleka eneo rasmi lililotengwa ili kwenda kuziozesha, na baadaye ipatikane samadi inayotumika kustawisha mazao.

Wafanyakazi wawili wanaotunza mazingira ya mji wakiendelea kuzipakia taka, zilizowekwa kando ya barabara na wanajamii. Ili kuzipeleka eneo rasmi liliotengwa, ambalo ni jalalani na kuzihifadhi huko.

Wajasiriamali wadogo baada ya kuzunguka huku na huko mitaa mbalimbali, hatimaye wamekusanya chupa nyingi za soda na maji na kusijaza sehemu moja ili mnunuzi wa jumla anapofika aweze kuzikuta zipo tayari anapozipeleka kiwandani kuchakatwa na baadaye kurudishwa zikiwa mpya.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu na nyeupe imeegeshwa kando ya barabara chakavu lenye maandishi yanayoelezea, ndani husafirisha na kubeba maji yaliyo safi na salama akupeleka maeneo ambayo mabomba hayajawafikia bado.

Mfereji wenye maji taka ambayo yametuama yakiashiria kuzaliana vijidudu wengi ambao wanasababisha magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, huku bomba linalopitisha maji safi na salama likiwa juu yake kupeleka huduma hii maeneo mbalimbali hasa ya vijijini.

Mabomba ambayo hutumika katika usafirishaji wa maji safi na salama, yamewekwa chini kabla ya kuchukuliwa na kwenda kuchimbiwa kwenye ardhi, ili yaweze kutumika katika shughuli hii ya kusambaza huduma hii muhimu kwa jamii.

Matanki mengi ambayo hutumika hasa kuhifadhia maji yaliyo safi na salama, ili kipindi ambacho hayapatikani yaweze kutumika, yanauzwa kwa wateja wote wa majumbani, ofisini na hata kwenye migahawa.